Serikali yetu ya Kenya ina viongozi mbalimbali ambao wanaongozwa na rais wetu William Ruto. Hivi basi kuna jaji mkuu ambaye anaitwa Martha Koome. Hata hivyo pia kuna waziri wa elimu ambaye anafahamika kama Julius Migambo.

Kenya ni nchi ya kidemokrasia ambayo inakubalia watu kuwa na chama tofauti tofauti. Kwa hivyo mara nyingi unapata kwamba wanasiasa hutengeneza vyama vyao ambao wao hutumia katika kung'ang'ania katika uchaguzi.

Voliboli ni mojawapo ya mchezo maarufu sana hapa nchini Kenya na pia hushindaniwa na wanafunzi katika shule zao. Kwa hivyo mchezo huu ukimakinika sana inaweza kukulipa ukiweza kufaulu na kuwa mchezaji hodari.

Ni haki ya kila mkenya ambaye ana miaka kumi na minane kuendelea kupiga kura. Ni kitu muhimu sana kupiga kura ili uweze kuchagua yule kiongozi ambaye atafanya kazi kwa usawa na kwa njia bora ili kuboresha nchi yetu na maisha yetu.

Majengo ya Huduma Centre ni mahali ambapo serikali imetengeneza ili kuwezesha wananchi kupata usaidizi kwa vitu tofauti tofauti kama vile kusajili vitambulisho na mambo mengine mengi sana.

Serikali imekuwa ikipambana katika ujenzi wa taifa ,kwa hivo unapata kuna wakati ambapo wakati wa mvua maji husambaa kila mahali .Kwenye serikali pia imekuwa na mchango katika kutengeneza hayo mashimo au mitaro ambayo maji yanaweza kuyapitia.

Serikali imekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha michezo nchini. Mchezo kama vile raga, Kenya imeibuka kuwa mojayapo za nchi zaidi, wameweza kushinda mataji tofauti tofauti. Hii inatokea tu kwa serikali kuwa na mchango mkubwa sana.